Kompyuta moja iliyo juu ya meza, huku kando kuna kitambaa kinachotumika katika electroniki hiyo. Upande kuna kiti cha plastiki cha rangi nyeupe. Elektroniki hiyo ipo juu ya meza nyeupe.

Kitabu kilichoandikwa maneno kwa rangi ya samawati na rangi ya kijani kibichi, iliyochorwa maua kwa rangi ya kijani kibichi na rangi ya samawati. Kitabu hiko kimeshikiliwa na mtu, huku kando yake kuna kitabu.

Mlango huu wambao uliofunguliwa kidogo huku ulio na chuma. Mlango huu hapo juu umeandikwa maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi kuashiria kuwa hili ni darasa la kidato cha kwanza R.

Wanaume watatu waliovalia nguo za kucheza za rangi tofauti huku wakicheza mchezo wa miguu huku wakishikilia vijiti kuashiria kua wao ni walemavu, huku kando kuna mwanaume aliyesimama ameshika begi akiwatazama.

Kibao cha shule ya Shimo La Tewa kilichoandikwa kwa maneno makubwa na yenye rangi nyeusi, maneno hayo yameandikwa kati ya maneno madogo madogo ikiwa kibao hicho kimechorwa na rangi za Kenya.

Wanaume wawili, waliyevalia vishuti vya rangi nyeupe huku wamevalia mashati ya rangi tofauti tofauti, huku wakicheza mpira wa miguu. Wanaume hao ni walemavu, wanatembea kutumia miti hiyo.

Samaki mbili zilizo juu ya meza. Samaki hizo zimepangwa vizuri. Huku kando yake kuna vitabu zilizochorwa na kuandikwa kwa rangi tofauti tofauti. Elektroniki hizo zimezimwa na juu zimeandikwa kwa rangi nyeusi. Huku chini kuna vikaratasi vilivyo vya rangi tofauti.

Magari yaliyoegeshwa katika nje ya jumba hili. Jumba hili lililokubwa sana huku kuna watu walioketi katikati ya majumba haya, huku wengine wakitembea nje chini wakiingia katika jumba hili.

Ukuta ulio wa rangi nyekundu huku imebandikwa karatasi ya rangi nyeupe, huku imeandikwa maneno kwa rangi nyeusi, "Tr. Agnes, Welcome". Juu yake kuna kibao kidogo kilichoandikwa, "Grade 1C" kwa rangi nyekundu.

Karatasi nyeupe iliyosahihishwa kwa rangi nyekundu inaashiria kuwa mwanafunzi huyu alikuwa akifanya mtihani. Katika karatasi hiyo kumechorwa na kuandikwa katika rangi nyeusi.

Madawati yameunganishwa na kusongezwa mahali pamoja. Madawati hayo yanaashiria kuwa kulikuwa na kikundi cha wanafunzi waliokuwa wamekaa hivyo. Kando yake kuna kabati nyeupe, ubao mweupe na huku kuna ruler ya rangi ya samawati.

Wake watatu waliovalia nguo nyekundu huku wamevalia mabangili na mashanga kuashiria kuwa hawa ni maasai, wamekaa katika wheelchair huku wakiandamana na watu nyuma, huku wamevaa nguo zinazifanana, huku mmoja akiwa ameshikilia bendera ya Kenya.

Mwanaume mmoja aliyeanguka chini huku akiashiria kuwa alikuwa anacheza mchezo wakuruka. Amevalia kaptura ya rangi ya kijivu huku amevalia shati ya rangi nyeusi mbele imeandikwa, imechorwa na imeandikwa kwa maneno kwa rangi nyeupe.

Chati iliyo rangi nyeupe, samawati na nyekundu, chati hii imeandikwa kwa herufi kubwa na ndogo maneno ya alfabeti kando yake, kuna chati iliyochorwa wanyama na vitu tofauti tofauti.

Lango kuu lililo rangi nyeupe na nyeusi. Lango hilo limeandikwa maandishi makubwa kwa rangi nyeupe, huku yakiashiria kuwa hiki ni chuo kikuu cha wanafunzi wa Kwale wa kujifunza ualimu.

Mwanaume mmoja aliyevaa nguo za rangi tofauti tofauti amekalia kiti cha walemavu huku amelewa vitabu vinne kwenye mpaja yake huku mkono mmoja ukishikilia katika tairi la gari hili.

Watu wawili waliovalia nguo tofauti wakitembea pamoja nje ya shule hii, huku msichana mmoja aliyevalia buibui na kitambaa cha waridi, huku ywaongea na simu akiwa amesimama nje ya shule hii. Lango hilo liko rangi nyeusi.

Nyumba hili lililojengwa vizuri sana huku limepakwa rangi ya samawati na rangi nyeupe huku, maneno yake yameandikwa kwa rangi nyeupe, The Nyali School, Rise and Shine, huku inje kuna magari yaliyoegeshwa inje ya shule hii.

Wanaume wawili waliovalia vishoti vya rangi moja huku mashati yao ni ya rangi tofauti, huku wakiashiria kua wao ni walemavu, wamebeba vijiti vya kuwasaidia kukimbia. Wanacheza mpira wa miguu huku wakikimbizana na mpira.

Mashini ya elektroniki iliyo juu ya meza. Meza hiyo iko rangi ya hudhurungi huku ina kitambaa cheupe, huku elektroniki hiyo imeegeshwa karibu na ukuta. Huku juu kumeandikwa maneno kwa rangi nyeusi.

Wanaume wawili wanatembea nje ya lango ya shule ya Tononoka. Shule hio imeandikwa maandishi makubwa sana kwa rangi nyeusi huku shule hiyo iko rangi ya samawati na rangi nyeupe. Shule hiyo imechorwa kibaji cha shule hiyo.

Wanaume watatu walio katika uwanja wa kucheza. Wanaume wawili wakiwa ni walemavu walioshikilia miti ya kutembea, mmoja akiwa amewapea maagizo jinsi ya kucheza. Wanaume hawa wamevalia vikaptura vya rangi nyeusi wakiwa wamevalia mashati na viatu vya rangi tofauti tofauti.

Chumba hili kilicho giza kikiashiria kua ni darasa. Viti hivyo vilivyopangwa vikapangika vizuri. Viti hivyo vimepangwa viziri sana. Madirisha yapo wazi ili kuingiza hewa. Viti hizo zimepangwa vizuri.

Mwanamke mmoja aliye mlemavu aliyeketi katika gari lake ni kama yuko mashindanoni, amevaa nguo iliyochorwa na iliyoandikwa, Kenya. Nguo hiyo imo rangi nyeusi na nyekundu.

Jumba la serikali la nyali lililokuwa na rangi ya bendera ya Kenya, huku nje kuna mbuzi watatu ambao wanazurura maeneo hayo. Kando yake kuna mti wa stima.